Mwanaume mzee anaketi kwa utulivu, huku afisa wa afya aliye na sare na barakoa akimpa chanjo begani. Wote wawili wako makini na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kituo cha afya.

Mtu huyu anatumia bomba kunyunyizia dawa kwenye shamba. Amevaa mavazi ya kujikinga. Anasafisha mimea kwa dawa akifanya kazi kwa makini katika shamba lenye majani ya kijani. Hii ni juhudi ya kuboresha kilimo.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake katikati ya shughuli ya kurekebisha meno, wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu, mgonjwa amelala kitandani mdomo wake wazi kabisa kwa matibabu.

Vitu vya ushirikina vimewekwa sakafuni, ikiwa ni pamoja na chupa ndogo za dawa ya kienyeji. Manyoya ya kuku, vifuko vya unga wa rangi tofauti na sanamu ndogo za ajabu. Mazingira ni ya kutisha na ya kichawi.

Daktari amevaa koti jeupe, barakoa na glavu akiwa katika maabara safi yenye vifaa vya kisasa. Anachunguza sampuli kwa makini akitumia darubini na chupa za majaribio.

Chupa mbili ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela iko mezani. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia milipuko na madhara makubwa ya kiafya baadaye.

Daktari amevaa mavazi rasmi ya kazi, akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kuangalia sikio. Mgonjwa amekaa kimya huku daktari akiegemea kwa umakini kuhakikisha anagundua tatizo kwenye sikio hilo.

Mtoto anapewa chanjo kwa matone ya dawa, yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya, aliyevalia mavazi ya kazi, kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mtoto anayeshikwa na mama yake mkononi akipewa chanjo kwa sindano na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Chanjo za surua, matumbwitumbwi na rubella imewekwa mezani pamoja na sindano za kuchoma. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia milipuko na madhara makubwa ya kiafya baadaye.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga meupe, akinyunyizia dawa shambani kwenye mimea ya mboga yake, kwa kutumia pampu ya rangi ya manjano ya kunyunyizia dawa.

Watoto wachanga wamelazwa kwenye vifaa vya kutunzia watoto njiti ili kusaidia ukuaji wao hospitalini. Wamezungukwa na mashine za uangalizi wa kiafya. Mwanamke mmoja amesimama karibu na mmoja wao. Mazingira ni safi na ya kimya.

Daktari aliyevaa sare na barakoa, anavuta chanjo kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa ya dawa. Mazingira ni safi na ya hospitali. Chanjo ikiandaliwa kwa mgonjwa.

Madaktari wako kwenye chumba cha upasuaji, wakimfanyia mgonjwa upasuaji. Wamevaa mavazi maalum ya hospitali, na vifaa vya kujikinga wakifanya kazi kwa umakini na ushirikiano mkubwa.

Kibanda kidogo katika soko, kimejaa miti shamba ya kienyeji. Chupa zipo, mizizi, majani yaliyokaushwa na unga wa dawa tofauti tofauti yapo. Muuzaji amekaa yuko tayari kuuza.

Daktari amevaa koti jeupe anamchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kuangalia sikio. Mgonjwa amekaa kimya huku daktari akiegemea kwa makini, kuhakikisha anagundua tatizo kwenye sikio hilo.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake katika ya shughuli ya kurekebisha meno. Wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu. Mgonjwa amelala kitandani, mdomo wake wazi kabisa kwa matibabu.

Mwanamke anaketi kwa utulivu huku afisa wa afya aliye na sare na barakoa akimpa chanjo begani .Wote wawili wako makini, na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kituo cha afya.

Mwanamke anamfundisha mtoto jinsi ya kunawa mikono kwa sabuni na maji yanayotoka kwenye bomba. Wote wamevalia barakoa. Mtoto anafuata maagizo kwa makini. Mazingira ni safi yakihamasisha usafi wa afya.

Mama anamshika mtoto akipewa chanjo kwa sindano na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Watu wanashukisha mitungi ya oxigeni kutoka kwenye lori ,kila mmoja anashika mtungi kwa uangalifu mkubwa ,wamevaa sare za kazi na wana barakoa ,mitungi hiyo inawekwa kwa mpangilio maalumu karibu na jengo la hospitali.

Muuguzi ameshika sindano na dawa tayari kwa chanjo, huku mama anamshika mtoto anayelia wakitoka chumbani. Mtoto amepata sindano na ana maumivu kidogo. Mama anamfariji mtoto wake kwa upendo huku wakiondoka taratibu.

Chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubella imewekwa mezani kwa mpangilio. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia milipuko na madhara makubwa ya kiafya baadae.

Watu sita wakitumia bomba kunyunyuzia dawa kwenye shamba. Wamevaa mavazi ya kujikinga. Wanasafisha mimea kwa dawa wakifanya kazi kwa makini katika shamba lenye majani ya kijani. Hii ni juhudi ya kuboresha kilimo.

Mwanamke aliyevaa barakoa manjano anasafisha mikono yake kwa maji yanayotoka kwenye bomba. Amevaa blausi ya rangi ya bluu na nyeusi. Anafuata taratibu za usafi ili kujikinga na magonjwa ya kuambukiza.

Dawa ya chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela, imewekwa mezani. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia milipuko na madhara makubwa ya kwa kiafya baadaye.

Mtoto anapewa chanjo kwa matone ya dawa yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha Kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela, imewekwa mezani pamoja na sindano ya kuchoma. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia mlipuko na madhara makubwa ya kiafya ya baadaye.

Boksi la chanjo ya Rubella, surua na matende juu ya meza. Pembeni ya boksi hicho ni chanjo mbili tayari nje zikiwa kwenye chupa ndogo. Mazingira ni safi tayari kwa huduma ya chanjo.

Chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela imewekwa mezani pamoja na sindano ya kuchoma. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia mlipuko na madhara makubwa ya kiafya baadaye.

Daktari wa meno akiwa katika shughuli ya kurekebisha meno akiwa amevaa mavazi sahihi ya kitabibu. Mgonjwa amelala kitandani mdomo wake wazi kabisa kwa matibabu.

Daktari anavuta chanjo ya rubela, surua na matumbwi tumbwi kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa ya dawa. Mazingira ni safi na ya hospitali, chanjo ikiandaliwa kwa mgonjwa.

Nyumba zimejaa maji kutokana na mafuriko makubwa, maji yameingia ndani ya nyumba. Samani zimeharibika na wakaazi hawapo. Maji yamezingira nyumba, hali ni hatari na ya kusikitisha kwa wakaazi.

Dawa ya asili ya mwarubaini imehifadhiwa ndani ya chupa, rangi yake ni ya kijani, chupa limeandikwa jina la dawa na maelezo ya matumizi, ni tiba maarufu ya magonjwa mbalimbali.

kubwa katika soko kimejaa mitishamba ya kienyeji, chupa zipo, mizizi, majani yaliyokaushwa, na unga wa dawa tofauti tofauti zimepangwa vizuri kwenye rafu.

Mwanamume amesimama kwenye lango la choo cha umma. Anaashiria kuwa anasubiri mtu au anajiandaa kuingia. Mlango wa choo ni wazi na mazingira ni ya kawaida. Alama za kueleza matumizi ya choo ipo juu ya choo hicho.

Mkono wa daktari umevaa glavu na unashika kwa upole mkono wa mtoto mwenye upele mkubwa. Anaangalia kwa umakini hali ya ngozi ya mtoto akitathmini ukubwa na aina ya upele ili kutoa matibabu.

Mwanamke anaeti kwa utulivi huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo begani. Wote wawili wako makini na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kituo cha afya. Wote wamevaa barakoa.

Mnaume aliyevaa mavazi ya kujikinga na barakoa akinyunyizia dawa shambani kwenye mimea yake kwa kutumia pambo ya kunyunyizia shambani.

Daktari wa meno ameshika kifaa cha chuma. Anakielekeza ndani ya mdomo wa mgonjwa, ili kukagua meno yake. Mgonjwa amefungua mdomo kabisa kwa ukaguzi.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kijani na nyeupe, anasafisha mikono yake kwa maji yanayotoka kwenye bomba. Anafuata taratibu za usafi ili kujikinga na magonjwa ya kuambukizana.

Mezani mna vidonge vya aina mbalimbali vikiwa kwenye vifurushi na chupa. Baadhi ni vidonge vya rangi tofauti, vingine vikiwa vimeandikwa majina ya dawa. Dawa hizo zimepangwa kwa utaratibu, zikitumika kwa matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Mtoto anapewa chanjo kwa matone ya dawa, yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi, kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mganga wa kienyeji ameketi chini akiwa amezungukwa na miti shamba na vifaa vya tiba. Amevaa mavazi ya kitamaduni, vinyago na shanga. Ni mwenye makini akifanya tambiko, mazingira ni ya jadi kabisa.

Wanaume wawili waliovaa mavazi ya kujikinga wakiwa na barakoa na glavu, wananyunyizia dawa ndani ya chumba. Wanatumia mitungi ya dawa kupuliza ukutani na sakafuni.

Wasichana watatu wanatabasamu wakiosha mikono yao na sabuni na maji, wamevaa mavazi ya rangi tofauti na wanafurahia zoezi hilo la usafi, mandhari ni safi.

Mama amemshika mtoto wake akipewa chanjo kwa sindano na mhudumu wa afya, aliyevalia mavazi ya kazi, kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mezani mna vidonge vya aina mbalimbali vikiwa kwenye vifurushi la chupa. Baadhi ni vidonge vya rangi tofauti vingine vikiwa vimeandikwa majina ya dawa. Dawa hizo zimepangwa kwa utaratibu zikitumika kwa matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Daktari anavuta chanjo ya rubela, surua na matumbwitumbwi kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa ya dawa. Daktari huyo amevalia glavu. Mazingira ni safi na ya hospitali, chanjo ikiandaliwa kwa mgonjwa.

Mama anamshikilia mtoto wake mchanga aliyezaliwa hivi punde, akiwa ameketi kwenye kitanda cha hospitali. Ni mwenye furaha na upendo mwingi. Mtoto amefunikwa kwa blanketi laini, na mazingira ni safi na tulivu.

Mtu huyu anatumia bomba kunyunyizia dawa kwenye shamba, amevaa mavazi ya kujikinga. Anasafisha mimea kwa dawa akifanya kazi kwa makini katika shamba lenye majani ya kijani hii ni juhudi ya kuboresha kilimo.

Chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela imewekwa mezani pamoja na sindano ya kuchoma. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia milipuko na mathara makubwa ya kiafya baadaye.

Karatasi ya manjano iliyoandikwa umuhimu wa chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela imewekwa mezani pamoja na dawa hizo. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia milipuko na madhari makubwa ya kiafya ya baadaye.

Daktari aliyevaa sare na barakoa akivuta chanjo kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa ya dawa. Mazingira ni safi na ya hospitali. Chanjo ikiandaliwa kwa mgonjwa.

Daktari anavuta chanjo kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa ya dawa. Mazingira ni safi na ya hospitali, chanjo ikiandaliwa kwa mgonjwa.

Wagonjwa wamelala kwenye vitanda vya hospitali ndani ya chumba kimoja. Baadhi yao wameunganishwa na vifaa vya matibabu, wamefunikwa mashuka meupe. Chumba ni safi na tulivu.

Mtoto anapewa chanjo kwa sindano begani na mhudumu wa afya, aliyevaliwa mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mwanamke anaketi kwa utulivu, huku afisa wa afya aliye na sare na barakoa akimpa chanjo begani. Wote wawili wako makini na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kijijini.

Mtoto amelala kitandani katika hospitali akiwa mgonjwa ,gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o amemtembelea, amesimama pembeni ya kitanda huku akimwangalia kwa huruma, mazingira ni tulivu.

Mwanamke anaketi kwa utulivu huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo mkononi. Wote wawili ni makini. Wamevaa barakoa na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kituo cha afya.

Nzige wengi wanaruka angani kwa makundi makubwa katika eneo hilo, wakifunika anga kwa wingi wao. Wanatishia mazao ya wakulima, na kusababisha hofu kwa wakaazi kutokana na uharibifu wa mimea.

Mwanaume mzee anaketi kwa utulivu, huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo begani. Wote wawili wako makini, na mazingira yanadhirisha kuwa ni kituo cha afya.

Daktari wa meno akiwa kazini. Mgonjwa amevaa nguo ya kinga na miwani maalum ya macho. Daktari amevaa glavu, barakoa na kofia ya upasuaji. Wapo ndani ya chumba cha hospitali ya meno kilicho na vifaa vya matibabu.

Mwanamke mzee anaketi kwa utulivu, huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo begani. Wote wawili ni makini na wamevalia barakoa. Mazingira yanadhihirisha kuwa ni kituo cha afya.

Vitu vya ushirikina vimewekwa sakafuni ikiwa ni pamoja na chupa ndogo za dawa ya kienyeji, manyoya ya kuku, vifuko vya unga ya rangi tofauti na sanamu ndogo za ajabu. Mazingira ni ya kutisha na ya kichawi.

Afisa wa afya ana waelimisha wanawake wa eneo la mashambani kuhusu masuala ya kiafya. Wanawake wameketi kwa kundi moja, wakimsikiliza kwa makini.

Mtoto anapewa chanjo kwa matone ya dawa, yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi, kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Watoto wachanga wamelazwa kwenye vifaa vya kutunzia watoto njiti, ili kusaidia ukuaji wao hospitalini. Wamezungukwa na mashine za uangalizi wa kiafya, wauguzi wawili wakiwa wamesimama karibu nao. Mazingira ni safi na ya kimya.

Mwanaume ameketi kwa utulivu, huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo. Wamevalia barakoa. Wote wawili wako makini na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kituo cha afya.

Dawa ya mitishamba ya kusafisha mwili ime hifadhiwa ndani ya chupa. Chupa hiyo ina lebo ya matumizi na viambato. Imewekwa mahali safi, tayari kwa matumizi ya kiafya.

Daktari aliyevaa mavazi ya kazi na barakoa anavuta chanjo kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa ya dawa. Mazingira ni safi na ya hospitali chanjo ikiandaliwa kwa mgonjwa.

Vitu vya ushirikina vimewekwa sakafuni, ikiwa ni pamoja na chupa, ndogo za dawa ya kienyeji, manyoya ya kuku, vifuko vya unga wa rangi tofauti na sanamu ndogo za ajabu. Mazingira ni ya kutisha na ya kichawi.

Mwanamke mzee anaketi kwa utulivu huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo mkononi. Wote wamevaa barakoa na wako makini. Mazingira yanadhirihisha kuwa ni kituo cha afya.

Watoto wawili wanaosha mikoni yao kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba. Wanatumia sabuni. Wanafurahia zoezi hilo huku wakijifunza umuhimu wa usafi. Mazingira yanayozunguka ni safi na salama.

Chanjo ya homa ya manjano imewekwa mezani pamoja na sindano ya kuchoma. Dawa hiyo iko ndani ya chupa ndogo ya kioo na sindano imeangaliwa kwa uangalifu, tayari kwa matumizi ya kumchanja mgonjwa.

Nzige wamevamia shamba la mahindi na kuharibu mimea kwa sehemu ndogo. Majani ya mahindi yamekuliwa, na shamba halijaathirika kwa kiwango kubwa. Wakulima watakua na hofu kuhusu hasara ya mazao iwapo nzige hao wataendeleza uharibifu.

Chanjo ya surua, matumbutumbwi na rubela imewekwa mezani pamoja na sindano ya kuchoma. Kutolewa kwa dozi mbili na kusaidia mlipuko na madhara makubwa ya kiafya ya baadaye.

Vitu vya ushirikina vimewekwa sakafuni ikiwa ni pamoja na chupa ndogo za dawa ya kienyeji, manyoya ya kuku, vifuko vya unga wa fangi tofauti na sanamu ndogo za ajabu. Mazingira ni ya kutisha na ya kichawi.

Mtoto aliyelala kitandani akipewa chanjo kwa matone ya dawa yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya, aliyevalia mavazi ya kazi, kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Daktari wa maabara yupo kazini ndani ya maabara akiwa amevalia koti jeupe na glavu. Anafanya uchunguzi kwa kutumia vifaa vya maabara. Mazingira ni safi na ya kitaalamu.

Dawa ya miti shamba ya kutibu kifafa imehifadhiwa ndani ya chupa kubwa ya lita tano. Chupa hiyo ni ya plastiki imefungwa vizuri na ina lebo iliyoandikwa jina la dawa na maelezo ya matumizi yake.

Lori ya kusafisha maji taka limesimama kwenye uwanja wazi, limeunganishwa na bomba linaloelekea ardhini au kwenye shimo ya maji taka. Mazingira ni ya shughuli ya usafi. Lori hilo limechorwa maandishi ya huduma ya maji taka.

Mtoto mwenye hofu ya sindano anashikiliwa kwa upole na nesi mmoja, huku nesi mwingine akimchoma sindano begani. Mtoto amekunja uso kwa uoga. Wauguzi wamevaa mavazi ya hospitali na glavu.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake, katikati ya shughuli ya kurekebisha meno. Wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu. Mgonjwa amelala kitandani, mdomo wake wazi kabisa kwa matibabu.

Vifaa vya kishirikina vikiwa mezani. Kuna magudulia yaliyopangwa kwa shanga, chupa mbalimbali zenye dawa, maganda ya baharini, na vifaa vingine vya jadi, vipo kwenye eneo wazi, pembeni ya ndoo nyekundu iliyojaa vitu.

Watoto wachanga wamelazwa kwenye vifaa vya kutunzia watoto njiti ili kusaidia ukuaji wao hospitalini. Wamezungukwa na mashine za uangalizi wa kiafya. Mwanamme mmoja ameketi karibu na mmoja wao. Mazingira ni safi na kimya.

Daktari ameshika mkononi chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela pamoja na sindano ya kuchoma. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia milipuko na madhara makubwa ya kiafya baadae.

Mtoto anapewa chanjo kwa matone ya dawa yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Jangwa limejaa mchanga na mawe makubwa yaliyotapakaa kila upande. Hakuna miti wala mimea mingi. Mandhari ni kavu. Anga ni wazi bila mawingu.

Watu wanakimbilia jengo lililo shika moto, moshi nzito ukitoka kwenye nyumba hilo, wanawasiwasi na wengine wakijaribu kuokoa mali. Moto unaendelea kuenea, huku hali ikiwa ya taharuki na tahadhari.

Mama anamshika mtoto wake akipewa chanjo kwa sindano na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mama amemshika mtoto mkononi akipewa chanjo kwa sindano na mhudumu wa afya, aliyevalia mavazi ya kazi, kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Daktari wa meno, ameshika kifaa akielekeza kwa mdomo wa mgonjwa uliowazi na meno yake meupe. Daktari yuko makini akijiandaa kufanya uchunguzi au kutoa jino kwa uangalifu.

Watoto wachanga wamelazwa kwenye vifaa vya kutunzia watoto njiti ili kusaidia ukuaji wao hospitalini. Wamezungukwa na mashine za uangalizi wa kiafya huku wauguzi wawili wakiwa wamesimama karibu na wao. Mazingira ni safi na kimya.

Chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela imewekwa mezani pamoja na sindano ya kuchoma. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia milipuko na mathara makubwa ya kiafya baadaye.

Muuguzi amembeba mtoto mchanga mikononi mwake kwa uangalifu. Amevaa mavazi ya hospitali na glavu akiashiria mwenye upendo na ungalifu kwa mtoto huyo. Mtoto amewekewa blanketi akiwa amelala kwa utulivu mikononi mwa muuguzi.

Mtu huyo anatumia bomba kunyunyizia dawa kwenye shamba, amevaa mavazi ya kujikinga, amesafisha mimea kwa dawa, akifanya kazi kwa makini katika shamba lenye majani ya kijani. Hii ni juhudi ya kuboreaha kilimo.

Wanaume wawili waliovaa mavazi ya kujikinga, wakiwa na barakoa na glavu, wananyunyizia dawa ndani ya chumba. Wanatumia mitungi ya dawa kupulizia ukutani na sakafuni.

Mama amemshika mtoto wake akipewa chanjo kwa matone ya dawa, yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya, aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mama amemshikilia mtoto wake mchanga mikononi mwake akiwa ameketi kitandani katika wodi ya hospitali. Ni mwenye furaha na upendo huku mtoto akiwa amefunikwa kwa blanketi jepesi akilala kwa utulivu kifuana mwa mama yake.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, akiwa na bandeji kichwani. Ni mnyonge na mwenye maumivu. Kitanda kiko safi na mazingira ya chumba ni tulivu. Hakuna mtu mwingine karibu.

Meza imewekwa vidonge vya kutibu maambukizi ya bakteria vilivyoko kwenye pakiti na vingine vimetolewa. Vidonge hivyo ni vya manjano, na vimepangwa vizuri juu ya meza safi tayari kwa matumizi ya mgonjwa.

Vifaa vya kishirikina vikiwa sakafuni juu ya kitambaa jekundu. Kuna magudulia yaliyopambwa kwa shanga, chupa mbalimbali zenye dawa, maganda ya baharini na vifaa vingine vya jadi vipo kwenye eneo wazi iliyojaa vitu.

Eneo lililoadhirika na ukame, ardhi ni kavu na imepasuka. Mifupa ya ng'ombe aliyekufa kwa kiu na njaa imelala chini. Watu wawili wanatembea kwa mbali wakiondoka kwenye eneo hilo.

Wanafunzi wamesimama kwa foleni wakichota maji kwa bomba lililoangusha na tanki kubwa. Kila mmoja anashikilia chupa. Wanapanga foleni kwa utaratibu wakiwa na furaha.

Watoto wachanga wamelazwa kwenye vifaa vya kutunzia watoto njiti. Ili kusaidia ukuaji wao hospitalini, wamezungukwa na mashine za uangalizi wa kiafya. Wauguzi wawili wamesimama karibu na mmoja wao. Mazingira ni safi na kimya.

Watu wanatekeleza majaribio ndani ya maabara. Wamevaa makoti meupe, glavu na miwani ya usalama. Wanachanganya kemikali kwenye vijishubili huku wengine wakichunguza matokeo kwa makini.

Mezani mna vidonge vya aina mbalimbali vikiwa kwenye vifurushi na chupa. Baadhi ni vidonge vya rangi tofauti, vingine vikiwa vimeandikwa majina ya dawa. Dawa hizo zimepangwa kwa utaratibu, zikitumika kwa matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Watu wanapanga foleni kwa ajili ya chanjo, huku mwanaume aliyevaa barakoa akiketi kwa utulivu, huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo begani. Wote wawili wako makini na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kijijini.

Chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella imewekwa mezani, pamoja na sindano ya kuchoma. Kutolewa kwa dozi mbili na kusaidia kuzuia milipuko na madhara makubwa ya kiafya baadaye.

Mdaktari wa meno akiwa na msaidizi wake katika shughuli ya kurekebisha meno, wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu. Mgonjwa amelala kitandani, mdomo wake wazi kabisa kwa matibabu.

Vitu vya ushirikina vimewekwa sakafuni ikiwa ni pamoja na chupa ndogo za dawa ya kienyeji, manyoya ya kuku, vifuko vya unga wa rangi tofauti na sanamu ndogo za ajabu. Mazingira ni ya kutisha na ya kichawi.

Daktari aliyevalia vazi jeupe na barakoa anavuta chanjo kwa kutumia sindano kutoka kwenye chupa ya dawa. Mazingira ni safi na ya hospitali chanjo ikiangaliwa kwa mgonjwa.

Meza imewekwa vidonge vya kutibu maambukizi ya bacteria , vilivyoko kwenye pakiti na vingine vimetolewa. Vidonge hivyo ni vya rangi ya nyeupe na vimepangwa vizuri juu ya meza, tayari kwa matumizi ya mgonjwa.

Muuguzi anamfunika mtoto mchanga kwa blanketi joto akiwa kitandani hospitalini. Mtoto huyo ametulia na kulala vizuri. Muuguzi ni mwenye upendo na uangalifu mwingi akihakikisha mtoto anapata joto na faraja inayohitajika mara baada ya kuzaliwa.

Wazimamoto wako kazini wakizima moto mkubwa msituni. Wamevaa mavazi ya kinga na wanatumia bomba la maji kumwagilia moto huo. Moshi mnene unapaa angani, huku miti mingi ikiwa tayari imeteketea kwa moto.

Mwanaume mzee anaketi kwa utulivu, huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo begani. Wote wawili wako makini, na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kituo cha afya.

Chupa ya plastiki iliyojaa vidonge imewekwa mezani. Baadhi ya vidonge vimetolewa na kumwagwa juu ya meza. Mazingira ni safi na ya kiafya.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake, katika shughuli ya kurekebisha meno. Wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu. Mgonjwa amelala kitandani, mdomo wake wazi kabisa kwa matibabu.

Mtoto akiwa ndani ya vibandikizi ndani ya chumba cha hospitali. Chumba kiko safi na kimepangwa vizuri likiwa tayari kwa ajili ya kutunza huyo mchanga aliyezaliwa kabla ya wakati au mwenye mahitaji maalum.

Mwanamke anawaeleza wasichana wadogo darasani jinsi ya kutumia taulo za kike. Amebeba mfano wa taulo na kuelezea hatua kwa hatua. Wasichana wanasikiliza kwa makini wakijifunza kwa ujasiri kuhusu usafi wa hedhi na afya ya mwili.

Chanjo ya homa ya manjano imewekwa mezani. Dawa hizo ziko ndani ya chupa ndogo ya kioo na inaandaliwa kwa uangalifu tayari kwa matumizi ya kumchanja mgonjwa.

Mwanamke mzee anaketi kwa utulivu huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo mkononi. Wote wawili wako makini na mazingira yanadhirihisha kuwa ni kituo cha afya.

Mtoto anapewa chanjo kwa matone ya dawa yanayowekwa mdomoni na muhudumu wa afya, aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mwanamke mmoja amesimama, akiwa ameshikilia taulo za kike mezani. Mazingira ni safi na ni ya elimu ya afya ya uzazi kwa wasichana.

Mama anamshika mtoto akipewa chanjo ya sindano begani, huku muhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi, akihakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mkono wa mhudumu wa afya ukiwa umeshika chanjo ya surua matumbwitumbwi na rubella pamoja na sindano ya kuchoma. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia milipuko na madhara makubwa ya kiafya baadaye.

Madaktari wako kwenye chumba cha upasuaji, wakimfanyia mgonjwa upasuaji. Wamevaa mavazi maalum na vifaa vya kujikinga, wakifanya kazi kwa umakini na ushirikiano mkubwa.

Daktari wa meno ameshika kifaa kinachofanana na kioo akielekeza kwa mdomo wa mngonjwa ilio wazi na meno meupe yake. Daktari yuko makini akijiandaa kufanya uchunguzi au kutoa jino kwa uangalivu.

Wanafunzi wameketi darasani kwenye viti na madawati yao wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ya darasa. Mwanafunzi mmoja pia yuko mbele karibu na mwalimu akiwakilisha majibu au swali kwa ujasiri.

Msichana anapewa chanjo begani na afisa wa afya. Afisa huyo hajavalia glovu. Anatumia sindano kwa uangalifu. Msichana huyo amesimama huku akitazama afisa huyo. Mazingira yameandaliwa kwa usafi na tahadhari.

Wanafunzi wanaosha mikono kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba wakitumia sabuni. Wamevaa barakoa usoni kama tahadhari dhidi ya magonjwa. Wanasimama kwa mpangilio, wakifuata maagizo ya usafi kwa makini na nidhamu ya hali ya juu.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga, akinyunyizia dawa shambani kwenye mimea ya mboga, kwa kutumia pampu ya kunyunyizia.

Dawa ya chanjo ya homa ya manjano Iko mezani pamoja na sindano na vidonge. Chupa ya dawa imeandikwa kwa maandishi madogo na sindano Iko tayari kwa matumizi, vifaa hivyo vimewekwa kwa usafi vikisubiri kutumika kwa kutoa chanjo.

Watu waliovaa nguo za kujikinga, wanakusanya taka zilizotupwa pembeni mwa barabara wakitumia jembe la meno. Wanazikusanya pahali pamoja, wakifanya usafi kwa bidii na umakini.

Chanjo ya homa ya manjano imewekwa mizani pamoja na sindano ya kuchoma, dawa hiyo iko ndani ya chupa ndogo ya kioo na sindano imeandaliwa kwa uangalifu, tayari kwa matumizi ya kumchanja mgonjwa.

Mtoto mdogo anapewa chanjo kwa sindano na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi, kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Muuguzi anambeba mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni akiwa amezungushiwa nguo za joto. Muuguzi amevalia sare na barakoa akiwa na mwangaza wa upendo na uangalifu usoni. Mazingira ni safi ndani ya chumba cha hospitali.

Eneo limejaa maji kutokana na mafuriko. Huku miti mingi ikiwa imesimama katikati ya maji. Majani ya miti yako juu ya uso wa maji na mazingira yamejaa unyevu. Maji yametapakaa ardhini.

Mshonaji anashona barakoa kwa kutumia mashine ya kushonea. Amevalia kwa usafi akiwa makini kupima na kukata vitambaa kwa uangalifu. Karibu naye kuna barakoa za rangi ya buluu. Anajitahidi kutengeneza barakoa bora kwa matumizi ya afya.

Watu wanaoishi manyattani, wanakabiliwa na mafuriko. Wanajaribu kuokoa vitu vyao. Maji yamepanda na wanahangaika kuhifadhi mali zao, huku wakitafuta usalama kwenye maeneo ya juu zaidi.

Ngamia amelala juu ya mchanga ya jangwa, akiwa ametulia na miguu yake imekunjamana chini ya mwili, jua linamulika juu yake, anaashiria mwenye utulivu na amani.

Mwanamke anaketi kwa utulivu, huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo mkononi. Wote wawili wako makini na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kituo cha afya.

Daktari wa meno ameshika kifaa kinachotoa mwangaza wa buluu, akielekeza kwenye mdomo wa mgonjwa ulio wazi. Daktari yuko makini, akijiandaa kufanya uchunguzi au kutoa jino kwa uangalifu.

Chanjo ya homa ya manjano imewekwa mezani pamoja na sindano ya kuchoma. Dawa hiyo iko ndani ya chupa ndogo ya kioo na sindano imeandaliwa kwa uangalifu tayari kwa matumizi ya kumchanja mgonjwa.

Mwanamke anaketi kwa utulivu, huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo mkononi. Wote wawili wako makini, na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kituo cha afya.

Madaktari wako kwenye chumba cha upasuaji, wakimfanyia mgonjwa upasuaji. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji na vifaa vya kujikinga, wakifanya kazi kwa umakini na ushirikiano mkubwa.

Daktari wa meno, ameshika kifaa, akielekeza kwenye mdomo wa mgonjwa ulio wazi. Daktari yuko makini, akijiandaa kufanya uchunguzi au kutoa jino kwa uangalifu.

Afisa wa afya aliyevalia mavazi ya kujikinga, anampatia mgonjwa chanjo kwenye mkono. Wote wawili wamevaa barakoa wakifuata taratibu za kinga. Zoezi linafanyika kwa uangalifu katika mazingira ya kitabibu.

Mgonjwa anaandaliwa kuingia kwenye mashine ya uchunguzi. Amevalishwa nguo maalum ya hospitali na amelala kwenye kitanda cha kielektroniki kinachosongeshwa polepole, kuelekea ndani ya mashine. Mhudumu wa afya yupo karibu kuhakikisha kila kitu kiko sawa.

Daktari wa meno ameshika kifaa kinachofanana na makasi, akielekeza kwa mdomo wa mgonjwa ulio wazi na meno meupe yake. Daktari yuko makini akijiandaa kufanya uchunguzi au kutoa jino kwa uangalifu.

Daktari wa meno ameshika jino la mgonjwa baada ya kuling'oa. Mgonjwa amelala kitandani mkono ukiwa wazi. Daktari amevaa glavu akihakikisha usafi na usalama ya mazingira ya upasuaji huo mdogo.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake, katikati ya shughuli ya kurekebisha meno. Wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu, mgonjwa amelala kitandani mdomo wake wazi kabisa kwa matibabu.

Daktari wa meno ameshika kifaa kinachofanana na makasi, akielekeza kwenye mdomo wa mgonjwa uliowazi. Daktari yuko makini, akijiandaa kufanya uchunguzi au kutoa jino kwa uangalifu.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake katikati ya shughuli ya kurekebisha meno. Wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu. Mgonjwa amelala kitandani, mdomo wake wazi kabisa kwa matibabu.

Mpimaji macho anamchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kuchunguza macho. Mgonjwa ameketi kidevu chake kikiwa juu ya mtegamo wa kifaa huku mpimaji akiangalia ndani ya jicho kwa mwanga mkali kutambua tatizo.

Mtoto anapewa chanjo kwa sindano, na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake, katika shughuli ya kurekebisha meno. Wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu. Mgonjwa amelala kitandani, mdomo wake kabisa kwa matibabu.

Eneo limejaa mafuriko. Maji yamefunika barabara na maeneo ya karibu. Lori kubwa limeanguka pembeni watu wachache wakisimama, wakitazama kwa hofu na mshangao.

Daktari wa meno ameshika kifaa kinachofanana na chuma, akielekeza ndani ya mdomo wa mgonjwa ili kukagua meno yake. Mgonjwa amefungua mdomo kabisa kwa ukaguzi.

Mtu aliyevaa mavazi, ya kujikinga akinyunyizia dawa shambani, kwenye mimea ya mahindi, kwa kutumia pampu ya kunyunyizia, ni mwenye bidii.

Mwanaume anaketi kwa utulivu, huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo mkononi. Wote wawili wako makini na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kituo cha afya.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake katika shughuli ya kurekebisha meno. Wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu. Mgonjwa amelala kitandani mdomo wake wazi kabisa kwa matibabu.

Chanjo ya homa ya manjano, imewekwa mezani pamoja na sindano ya kuchoma. Dawa hiyo iko ndani ya chupa ndogo ya kioo na sindano inaandaliwa kwa uangalifu, tayari kwa matumizi ya kumchanja mgonjwa.

Mwanaume mzee anaketi kwa utulivu, huku afisa wa afya aliye na sare akimpa chanjo begani. Wote wawili wako makini na mazingira yanadhihirisha kuwa ni kituo cha afya.

Dawa ya chanjo ya polio iko mezani pamoja na sindano. Chupa ya dawa imeandikwa kwa maandishi madogo na sindano iko tayari kwa matumizi. Vifaa hivyo vimewekwa kwa usafi vikisubiri kutumika katika kutoa chanjo.

Mama amemshikilia mtoto wake mchanga mikononi mwake akiwa ameketi kitandani katika wadi ya hosipitali. Ni mwenye furaha na upendo huku mtoto akiwa amefunikwa kwa blanketi jepesi, akilala kwa utulivu kifuani mwa mama yake.

Nyumba zinazochomeka kwa moto mkali na mkubwa. Moshi mzito ukipanda angani, na miale ya moto ni wazi ikiteketeza paa na ukuta wa nyumba hizo.

Mtaalamu wa macho anamchunguza mgonjwa kwa makini, akitumia kifaa maalum kuangalia macho yake. Wako katika chumba cha kliniki, mgonjwa ameketi kimya huku mtaalamu akiwa maakini kuhakikisha macho yanaangaliwa kwa usahihi na uangalifu.

Mtoto anapokezwa chanjo kwa matone ya dawa, yanayowekwa mdomoni na muhudumu wa afya, aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Madaktari wako kwenye chumba cha upasuaji, wakimfanyia mgonjwa upasuaji. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji na vifaa vya kujikinga wakifanya kazi kwa makini na ushirikiano mkubwa.

Chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela imewekwa mezani pamoja na sindano ya kuchoma. Hutolewa kwa dozi mbili na husaidia kuzuia mlipuko na madhara makubwa ya kiafya baadaye.

Eneo limejaa mafuriko, maji yamefunika barabara na maeneo ya karibu. Watu wawili wanatembea kwenye maji hayo kwa uangalifu. Maji yanafika karibu magotini, wanashikilia miti mirefu mkononi.

Mtoto anapewa chanjo kwa matone ya dawa yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mtaalamu wa macho anamchunguza mgonjwa kwa makini, akitumia kifaa maalum ya kuangalia macho yake. Wako katika chumba cha kliniki. Mgonjwa ameketi kimya huku mtaalamu akiwa makini kuhakikisha macho yanaangaliwa kwa usahihi na uangalifu.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake katikati ya shughuli ya kurekebisha meno. Wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu. Mgonjwa amelala kitandani, mdomo wake wazi kabisa kwa matibabu.

Daktari wa meno anajiandaa kwa kazi. Akiandaa meza yake ya vifaa ,anaweka vifaa kama vile, glavu kifaa cha kuchunguza meno na dawa kwa mpangilio. Mazingira yakiiniki ni safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Mama anamshika mtoto akipewa chanjo kwa sindano na muhudumu wa afya, aliyevalia mavazi ya kazi, kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mama anambeba mtoto mbele kifuani kwa kitambaa maalum, huku akiwa na jerrikani mgongoni uliobeba maji. Anatembea taratibu. Mama anahudumu katika kazi za kila siku.

Muuguzi ameketi akiwa amevaa sare na barakoa, akizungumza na mgonjwa aliyeketi akiwa na barakoa. Wako ndani ya chumba cha hospitali, mazungumzo ni ya upole na yenye kujuliana.

Eneo limejaa mafuriko. Maji yamefunika barabara na maeneo ya karibu. Magari na pikipiki yanapita kwenye maji hayo kwa uangalifu.

Mwanamke anaelekeza jinsi ya kuzima moto kwa kutumia kizima moto. Ameshika kifaa hicho kwa udhabiti akielekeza kwenye chanzo cha moto. Anabonyeza kitunze huku moshi mweusi ukitoka.